Kijana wa kiume aliyevaa shati nyeusi, aliyeko hospitali tayari kwa kupewa huduma ya meno.

Vifaa kwa ajili ya kutolea huduma ya hospitali, vikiwa vimewekwa katika sanduku la rangi ya siliva, vifaa hivyo vikiwa tayari kwa ajili ya kutumika, huku vikiwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya kihospitali.

Dawa ya kienyeji kwa ajili ya matibabu ya binadamu yenye rangi ya kijani, iliyo chorwa mtu pamoja na maelekezo mbalimbali ya namna ya kutumia dawa hiyo kwenye kasha lake.